Wanaume wawili walioko ndani ya eneo la chumba, wakitazama chini ya sakafu, palipokuwepo picha kubwa iliyopachikwa majani, kuashiria picha ya mti na pembezoni mwa huo mti kukiwa kuna mtu anaupanda.

Wanawake sita wakiwemo ndani ya eneo la chumba cha darasa wakiwa wanamuangalia mwanaume aliyevalia suti la rangi ya bluu akiwa mbele yao akiwafundisha juu ya elimu ya watu wazima.

Wanafunzi ambao ni watu wazima, walioko ndani ya eneo la chumba cha darasa wakiwa wamekalia viti na kutumia meza zote za aina ya mbao, huku akiwemo mwanaume mmoja aliyekuwa akisambaza karatasi za mafunzo juu ya elimu kwa watu wazima.

Wanafunzi ambao ni wanawake na akina mama wakiwemo ndani ya eneo la chumba cha darasa wakiwa wanatazama mbele huku wamegamia meza aina ya mbao huku wakipokea mafundisho juu ya elimu ya kuhusu watu wazima.

Wanafunzi ambao ni watu wazima, wakiwa ndani ya eneo la chumba cha darasa wakiwa wamekaa katika viti vya rangi ya bluu, wakiwa na madaftari kwenye meza na mbele yao kuna mwanaume aliyesimama, aliyeshikilia karatasi kubwa nyeupe iliyokuwa na maandishi na mafunzo juu ya elimu ya watu wazima.

Wanafunzi walioko ndani ya chumba cha darasa wakiwa wamekalia viti pamoja na meza za mbao na juu ya meza kukiwa na madaftari ambayo wanajisomea juu ya elimu ya watu wazima. Mwalimu amesimama katikati yao akiwa anatoa mafunzo hayo akiwa ameshikilia daftari lenye mafunzo.

Wanawake watatu waliokaa katika eneo la nje la nyumba, huku wamevalia tisheti za sare zikiwa zimeandikwa maandishi ya kiingereza yasemekayo "Her Future Africa", wawili wakiwa wamevalia rangi ya pinki na mwingine akiwa amevalia bluu, wakifundishana mafunzo.